Naona majaji wawili watatu hapa wakiwa kabisa wanatabasamu kila mmoja. Inaonekana kabisa walikuwa wanajua wanapigwa picha wakiwa wamevalia mavazi yao ya nyekundu na pia imewekwa ya nyeusi. Hao majaji kabisa wanaonekana kila mmoja walikua wamevalia maski zao na wametoa ili waweze wakapigwa picha.

Hawa ni wachezaji wawili ambao nikama wachezaji wa mpira, mwingine amevalia mavazi ya nyekundu na mwingine amevalia ya buluu. Inaonekana kuwa wengi wamevalia nyekundu wako na furaha sana nikama wamefunga bao na yule mwingine nikama niwao ndio wameshindwa.

Hapa kuna washabiki wa mpira ambayo ni wa gormahia, wakiwa wameshikilia kabisa wanaonyesha timu yao, na kuna wengine ambao wamekunja uso inaonekana timu yao imeshindwa, na mwingine hapa kuna firimbu, mwingine akionekana kushangilia, na mwingine akionekana akikuja na moto, ikiwa wote wako na furaha ambao timu yao imeshinda.

Hawa ni wasichana wanne, hawa wasichana ni wa Kenya ambao wanachezea mpira Kenya ambayo kila mtu ako na nambari yake, huku akipiga tabasamu wakiwa wanapiga picha kuonyesha kuwa wao ni wachezaji wa Kenya.

Hapa Kuna vitu za serikali ambazo zinaonelewa. Hapa naona mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa kuna kitu ana andika, ni kama kuna kitu ana andika ili ielejezwe kwa serkalini. Hapa pia Kuna watu ambao ni kama Wana melekeza.

Naona watu wengi hapa, hawa watu wanaonekana kuwa ni mashabiki. Inawezakuwa wanashabikia timu ya mpira ama wanashabikia wakimbiaji na wakiwa wameshika bendera za Kenya wengine wakiwa wameshika tarumbeta wanapuliza.

Huyu ni mheshimiwa William Samoei Rutto na pia jaji na naona akimwoshesha saa akimuashiria nikama saa imeenda ama labda saa haijafika , naona jaji akiwa anatabasamu pia daktari William Samoei Rutto akitabasamu, wakiwa na furaha kwa pamoja.

Kuna wachezaji wa mpira hapa wanaocheza mpira. Kuna mashabiki wengi ambao wamekuja kushabikia, wachezaji kabisaa wanaona kabisaa wanaendelea mpira ambao wanang'ang'ania kufunga mbao.

Hapa Kuna watu wawili ambao Kuna mmoja ambaye anafanya huduma za serikali, mama Moja hapa amekuja hili kufanyawa huduma zake, anaonekana kabisa vidole zake zinachukuliwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya voleboli wana cheza huku wakiwa wameinua mikono wanajaribu kuipiga mpira iwnde upande mwingine kila mtu . Huku wengine wale wenye wamevaa mashati ya nyeupe anajaribu kupiga mpira ikujevupande mwingine.

Hapa Daktari Samoei William Samoei Ruto anapeana kapediwa kitabu. Sijui hako kitabu ni ya nini lakini naona anapewa kitabu nyekundu. Huku Mheshimiwa William Samoei Ruto akitabasamu, anaonekana kuwa na furaha sana.

Hapa kuna mchezo ya mpira ambayo ilkuwa inaendelea, huenda mchezo huu umeisha ama mchezo unataka kuanza, naona wameshikila amabayo imeandikwa Bandari FC, wakiwa pia wamevalia mashati ambayo yameandikwa Bandari FC, kuna mama mmoja hapa, ambaye anapiga tabasamu akiwa ameshikilia kabisa akituonyesha.

Hapa naona wachezaji wa mpira ambao ni wanawake, naona ni kama wako like ni kama wako katikati , wanaongeleshwa na mwalimu wao venye wanavaa, na pahali ambapo wamefikia kwa sasa wakiendelea kucheza mpira.

Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kama anapigwa picha ili picha yake iweze kutumika katika huduma za nchi. Naona pia kuna watu wengi huko ambao wanangoja kabisa wakiona Raila Amolo Odinga anafanyiwa huduma.

Kuna michezo inayo endelea hapa. Mchezo hii ni mchezo wa Mpira. Naona kabisa hao wachezaji wangangania mpira. Kuna pia mashabiki hapa ambao wamekuja ili kila mtu aweze kushabikia timu yake.

Hapa panaonekana kuna huduma za nchi ama huduma za serikali ambazo zinachukuliwa hapa. Ukionekana pia mtu anaenda anachukua vidole zake kwa vitu kama za polisi kama ashafanya kesi ama ashafanya mauaji.

Hizi ni shughuli za kisheria ambazo naona mtu anainua bibilia, alafu anasema kuwa atakuwa anatumikia Kenya vizuri. Naona kuwa kuna mzee mmoja hapa ambaye anashuhudia, na kuna mmama mwingine hapa, ambaye anashuhudia pia

Hawa ni wachezaji wa mpira, inaonekana kuwa mechi haijaanza ikiwa bado wanafanya mazoezi yao ,wanakimbia kimbia ili kufanya mazoezi ya miguu, hao wanaonekana kabisa kukuwa na furaha.

Tunaona mwanamke mmoja ambaye anaitwa mheshimiwa Rachel Shebesh. Tunaona wao pia ni kapicha wamepiga ni kama amevalia ka nywele na mavazi ya nyekundu

Hapa Mheshimiwa Ruto na bibi yake Rachel Ruto akiwa ana apishwa, akiwa anaongea kwenye microphone na kuna watu wengi sana huko nyuma yake ambao wamekuja kushuhudia.

Hapa naona wachezaji wawili, wavoleboli ambao wanangangania mpira kabisa, mwingine ameweka mikono juu anangangana kushikilia mpia, na mwiengine anangangana kabisa kushikilia mpira. Pia kunamashabiki ambao wamekuja kushabikia.

Huyu ni mheshimiwa daktari William Samoei Ruto na pia bibi yake Rachael Ruto akiwa ameshikilia Bibilia yake na pia kuna mikrofoni ikiwa ni kama anaapishwa anasoma kabisa vile anafaa kutumikia nchi na pia naona bibi yake Rachael Ruto akiwa ako.

Hapa inaonekana kuna watu ambao wanafanya kazi serikalini. Walikuwa wanapiga picha wakiwa wamevalia nguo inayofanana. Hapa huduma za nchi zinafanyika hapa.

Hapa ni kotini ya juu ya Kenya ambapo naona kabisa wamekubalilia wale watu ambao wanataka kufanya mapenzi wakiwa na jinsia ya sawa kuwa wanaweza endelea. Kotini kuu imeamulia kuwa wapewa fursa ili waweze kuendelea kama wanavyotaka.

Hapa naona watu ambao wamekaa. Hapa ni mahali pa kufanyia huduma za nchi. Hapa ni Nairobi inavyoonekana. Watu huku wanakuja wanachukuliwa vidole zao, ili wajulikane kama kweli hawajafanya mauaji yoyote, ama hawajafanya kitu yoyote ambayo inaenda kinyume na serikali.

Hapa kuna huduma za Kenya za NSSF ambazo zinaendelea, kuna watu ambao wanapeana huduma, na kuna msichana mmoja hapa anaonekana amekuja kufanyiwa huduma, ambaye amekaa chini hapa.

Hizi ni shughuli za kampeni, inavyoonekana endelea. Naona ni chama cha ODM , ambapo naona mweshimiwa Raila Odinga . Na pia naona watu wenge hapa ambao wanaonekana kukuwa wanapenda hii chama ya Raila . Naona Raila akiongea kwa microfoni ikiwa anashawishi watu kupenda chama yake.

Hapa Kuna watu wanne naona watu wawili wkiandika madaftari wengine wanatuonyesha hizi sinaonekana ni shughulu za serkali zinasoendelea apaiwapo Kuna form ambazo wanachasa.

Hapa kuna shughuli za kiserekali ambazo zinaendelea. Naona mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa anaongelesha jaji sijui wanaongeleshana nini lakini inaonekana kabisa kuna jambo muhimu ambayo wanaongea. Ikionekana kabisa jaji amekunja sura.

Hapa naona vijana ambao wamevalia mavazi ya nyekundu inayo fanana . Wanaonekana kabisa hizi ni mazoezi ili waweze wakapewa kazi ya kulinda nchi inayoitwa KDF .

Hapa inaonekana kuwa huyu mama anaongelesha wabunge. Hizi ni vitu za serikali zinazoendelea. Huyu mama anaonekana kuwa anajadili vitu muhimu sana katika serikali.

Hapa kuna vitambulisho nyingi ambayo imefungwa kipande kipande. Watu watakuja hapa. Watu ambao walikuwa wamekata vitambulisho yao, walikuwa wameenda na vitu zingine ambavyo watakuja, watakuja watapewa vitambulisho yao.

Hapa naona watu ambao wanashabikia inaweza kua wanashabikia timu fulani , inaweza kua ni timu ya mpira ama inaweza kua wanashabikia wakimbiaji. Naona wamevaa bendera ya kenya pia naona watu wengine huku ambao wanapiga makofi huku wengine wakiimba imba ,inaonekana kuna ushindi ambao umejulikana hapa ama mtu ameshinda.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wanaonekana kabisa wengine wanapiga makofi, wengine wakikumbatiana. Inaonekana wamecheza mpira wakashinda na wako na furaha mno wakiwa wanaonekana wanacheka.

Hapa kuna watu wawili ambao wanaonekana kutengeneza cheti, cheti ya kuzaliwa na cheti ya kufa. watu wanaeza pata hapa, imeonyeshwa kabisaa hapa kuna raisi ambapo mtu hapa akitaka cheti ambacho ya kuzaliwa anaeza pata hapa na pia cheti haya cha kufa mtu anaweza pata hapa bila mtu kung'ang'ania.

Hapa panaonekana kuwa kuna mchezo ilikuwa inaendelea, ikionekana kuwa watu wanashangilia, wengine wakiwa wameweka mikono juu, wengine wakiwa wanafurahia, wengine wakiwa wana vitu vya kuuliza. Inaonekana kuwa hapa kulikua na mchezo huenda ni ya mpira ama ni ya kukimbia.

Hapa naona wachezaji wa mpira, wengine wamevalia mavazi ya nyekundu na wengine , wamevalia mavazi ya nyeupe , hapa naona kabisa wanagangania mpira, wakikimbiza. Wamegangania wengine wakizingira goli.

Hapa Kuna vijana ambao wanaonekana ni wachezaji wa mpira wamevalia nguo ambazo zinafanana wanashangilia ni kana kwamba wameshinda mpira juu wanaonekana wanafuraha sana.

Hapa kuna mchezo ambao unaendelea. Mchezo wa mpira wa mkono ambapo wanang'ang'ania mkono ili. Kuna wenye wamevaa nguo tofauti tofauti inaonekana ni timu mbili tofauti ambao wanang'ang'ania mpira kila mtu anang'ang'ania ushindi wao.

hapa kuna michezo inayoaendelea hapa naona kuna watu amabo wamekuja kushabikia hawa watu ni wengi sana kuna pia ambao wanataka kukimbia naona wako kwenye laini zao wako katika harakati wanataka kuanza kukimbia.

Hapa kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea inaonekana ni kampeni ambapo kuna mama mmoja hapa anaongea huku akinyosha kidole yake anaashiria kitu fulani na pia nawaona watu huku nyuma wakiwa wamekaa wakiwa wamepewa makofia ambayo imeandikwa Tuko pamoja inaonekana ni ya chama fulani siwezi elewa ni chama gani lakini kuna chama ambacho kuna hafla inaendelea hapa.

Kuna huduma ya serikali inayoendelea hapa . Naona kuna watu ambao wanahudumiwa na kuna watu ambao wamekaa chini wakiwa wanaandika kwa karatasi . Hao ndio wanaopeana huduma kwa watu ambao wanakuja hapa.

Huyu ni mheshimiwa daktari William Samoei Ruto, na pia Raila Amolo Odinga. Wakiwa kuna mtu mwingine amevalia shati ambayo imeandikwa Kenya, na pia ni kama wanashabikia kuna kitu wanashabikia labda ni michezo fulani. Wako na furaha sana, ingawa naona Raila Amolo Odinga ni kama ako timu tofauti na timu ya Ruto, ikiwa ameifura.

Hapa kuna wachezaji. Hawa wachezaji ni wachezaji wa volleyboli ambao wanang'ang'ania mpira ikionekana kuna timu mbili tofauti. Pia hapa kuna watu ambao wamekuja kushabikia ikionekana huko wamekaa chini wakiona kabisa. Wanaona wanang'ang'ania mpira wakiwa wameweka mikono yao juu. Inaonekana kila mmoja anang'ang'ania kushika mpira.

Hawa ni wachezaji wa mpira ama ni washabiki ambao wanashabikia timu ya Man City ,na naona kuna mtu moja ambao wameshikilia kitu ambayo wameandika wanataka sasa timu ya Man City.

Naona watu hapa, kuna mtu ambaye amevaa reflector imeandikwa huduma namba, watu huku pia wakiwa wanachukuliwa vidole, watu wengi wakiwa wanapanga laini ili pia kufanyiwa huduma, watu huku wanaonekana ni wengi na pia wenye wanafanya huduma wako wengi.

Hapa kuna shughuli za nchi ambazo zinaendelea, hapa ni vitu za serikali zinazofanyika naona mheshimiwa Righati Gachagua akiwa hapa na pia naona watu wengi ambapo kuna waheshimiwa wengi na kuna watu pia ambao wanachukua picha wakirekodi video, inaonekana hawa ni watu ambao watachukua habari televisheni.

Hapa ni mji wa Nairobi. Naona mapikipiki mingi, kuna pikipiki ambayo inachukua vitu posta ama inaweza kuwa inaleta vitu posta, kuna mahali inachukua, hapa pia naona mapikipiki ni nyingi kuliko magari, magari inaweza kuwa inapitia njia ingine tofauti.

Hapa naona washabiki ama huenda ni wachezaji ambao wanafurahia sana. Wako timu ya mpira ambayo inaitwa Gor Mahia ikiwa ni kama iko na mshindi. Hao huko wanacheza, wakipiga, wakishangilia. Wanaonekana kuwa na furaha sana

Kuna huduma ya serikali ambayo inaendelea hapa. Naona mtu ambaye amevalia shati ya nyeupe ni ndio anachukua vidole za watu. Watu hapa wakiwa wamepanga laini. Mwingine hapa anarekodi video akionyesha watu. Watu huku wengine na wamevalia mask .

Hapa naona kuna huduma za nchi ambazo zinaendelea, kuna mtu mmoja anayepeana huduma na kuna wanne hapa wangaojea huduma. Nikama mmoja anaendelea kupewa huduma huku wengine watatu wakingoja zamu zao ili waweze kupewa huduma na wao.

Hapa ni mahali ambapo shughuli shughuli za serikali zinafanyika. Naona kuna mtu ambaye ako na mwanamke anayefinya kompyuta. Kuna wengine ambao wamesimama na kuna watu ambao wamekuja kufanyiwa huduma pia.

Hapa kuna watu wawili ambao hapa inaonekana kuna huduma fulani inafanyika. Hapa ni mahali pa kuuliza maswali, naona kama huyo mzee nikama ako na maswali anauliza mwanamke huyu. Na huyu mwanamke ako na kompyuta ambayo nikama anatumia kufanya marekodi zake.

Kuna huduma za nchi ambazo zinaendelea hapa. Naona kuna raia ambao wamevalia tungo zao hapa wamekaa na kuna watu ambao wamevalia yenye inayo fanana ya nyekundu na imeandikwa KDF. Hao watu huenda walikuwa wanataka kupewa kupata kazi katika serikali, sasa hapa wamekuja ili kuona kama watapata.

Hii ni cheti cha kuzaliwa ya mtu mtu huyu ambaye anatoka Embu amba ye alikuwa anasaliwa Kwa hospitali ya Embu na ni mwanamke na jina yake kamili ni nakali pia imeandikwa vitu vyote namba yake jina ya wazazi ambaye ni mama na baba.